Mwogeleaji huyu anatoka kwenye maji baada ya kumaliza mashindano alikua katika mashindano ya dunia ya fina ana kofia nyeupe ya kuogelea iliyoandikwa swim na ishara ya Alianz inayoonekana nyuma yake, pia anaonekana amechoka lakini ameridhika.

Mlango mwekundu uliowekwa kwenye ukuta wa mawe, mlango huu unampini wa dhahabu na unaonekana kua mlango wa kuingilioa kwenye jengo fulani. Muundo wa ukuta huu unamawe yaliyopangwa vizuri na kuna mimea midogo chini karibu na mlango.

Jengo lenye ghorofa kadhaa likiwa na madirisha yenye nondo za chuma linaonekana, kuna njia ya kutembea mbele ya jengo hilo, na guzo inayoonekana katikati ya picha, inaonekana kama sehemu ya shule, na ni ofisi za shule hiyo.

Hili ni bango la alfabeti lenye herushi kubwa na ndogo kuanzia A, hadi Z. Pembeni, kuna kitambaa chekundu chenye mapambo ya herushi za rangi mbali mbali. Linoonekana kuwa limewekwa darasani hili kusaidia wanafunzi kusoma.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu walio na ulemavu, wakiwa wamevalia jezi za Kenya, wakishiriki katika mchezo. Inaonekana kama mazoezi au mechi ya soka ya walemavu. Kuna mlingoti ya goli na uwanja wa michezo unaoonekana nyuma yao.

Bango lililo wekwa kwenye ngunzo linaonyesha mshale unaoelekeza kushoto. Juu ya mshale pameandikwa High School na chini pameandikwa office na katikati kuna mshale huo unaoelekeza kushoto. Bango hili linaonekana kutoa mwelekezo ya kuelekea ofisi ya shule ya upili.

Wanariadha wa Kenya wakijiandaa kwa ajili ya khasia, inaonekana ni asia Mohamed mwanaridha wa kasia mwenye ulemavu akiwa kwenye buti yake ya kasia, ameungana na wawatu wanaomsaidia kwa ajili ya kujiandaa kwa mazoezi ya mashindano ya mchezo wa kasia yanayojiri. Amevalia fulana nyekundu yenye neno Kenya.